Mlango inaonyesha kuwa ilani hakuna mwanafunzi hupitia kutoka hiyo mlango. Mlango hii sana sana hutumika shuleni ama pahali wanafunzi wapo. Wanafunzi wanastahili kutumia kituo, kituo kingine cha kutoka kwenye hiyo pahali. Hii kamwe haitakikani mwanafunzi kutoka hapo.

Inaonekana ni shule kwa vile kuna bodi mzima na imeweza kuandikwa maandishi kama ya watoto wadogo wanaoanza kufundishwa vile ya kuandika. Wameweza kufundishwa herufi kwa vile kuna herufi yanayowezwa kuchorwa hapo kuonyesha watoto wadogo vile ya kuandika kwa hati nadhifu

Mwanadada mmoja aliye na ulemavu anaweza kushiriki katika mbio. Amevaa sare ya timu ya Kenya. Ilhali ya mau-- ilhali ya yeye kuwa hawezi kusimama hiyo haimuwachi nyuma anaweza kujikaza na kushiriki katika mbio hizo.

Aliyekuwa waziri wa Elimu, Profesa Machogu, anahutubia watu waliokuja katika Kongamano la Kenya ya wale watu wanaohitaji masomo ya kipekee. Inaonekana amebeba karatasi anaangalia mikrofoni huku akihutubia watu.

Hii ni darasa ya wanafunzi, kuna madawati mengi. Dawati moja imeekwa kitabu juu na ni ka rangi nyeupe. Kuna dawati ingine ambalo hazina vitabu. Kuna chati pia huko imeandikwa vitu za kusoma. Wanafunzi wanaitumia chati hiyo kufundishwa.

Walemavu walioshiriki katika mchezo wa kukimbia ama mchezo nyingine wanayoinua bendera la Kenya. Inaonekana Kenya ilishinda katika mchezo mingi wanaonekana wamefurahia sana, wanasukumwa kwenye gari lao kidogo kwa vile hawaezi tembea.

Hapa inaonekana kuwa ni darasani ama ni pahali watu wanafundishwa, kwa vile kuna kifutio cha ubao. Kifutio hicho inakaa kimechapakaa ama kimekaa kwa muda mrefu. Inatumika kufuta bodi ama kufuta choki. Inakaa imechapakaa sana hii kifutio.

Mkiambiaji amekuja kukimbia, ako na ulemavu wa mkono wa kushoto. Alizaliwa mwezi wa tatu, siku ya kwanza, mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne. Amekuja kushindana ili aweze kushinda na ni mkenya.

Matarakilishi matatu yanaonekana hapa na mavitu ya watu kukalia . Inaonekana watu wakitaka kutumia teknolojia ya kisasa wanakuja hapa. Wanaweza kuingia kwenye neti wakikuja hapa, wanalipa ada kidogo halafu wanaingia kwenye nyeti hapa. Hii inaonekana ni Chumba cha cyber, wanasema cafe.

Hapa ni inaonekana ni ofisini ya shuleni. Mwalimu ako na vitabu mingi sana, vitabu vya kompyuta, vitabu hizi ni kama zinaenda kupewa wanafunzi wa grade la saba. Hapa ofisini mwalimu ameziweka ili kuandika ni nani anyepewa kitabu fulani.

Meza hii juu yake kuna tarakilishi ya kisasa. Tarakilishi hiyo iko juu ya meza, kando yake kuna nguo imewekwa hapo. Alafu kuna dirisha nyuma ya tarakilishi hiyo, alafu pia kuna kiti mbele ya tarakilishi hiyo, ni kama ni ofisi ya mtu.

Hapa ni kanisa inaonekana ni uwanja wa watoto kuchezea watato ambao wamefuata wazaai wao kuja kanisani ili kuabudu mwenyezi mungu. Wamewekewa pahali neti yao ya kucheza ili waweze kufurahia na kupenda kanisa.

Wachezaji wa mpira wamesimama tayari kucheza mpira ingawa ni walemavu kocha wao si mlemavu. Kiti ya mashambiki inaonekana hakuna mtu aliyekuja kuangalia hawa watu wakicheza, lakini wanajikaza moyo wacheze uvumilivu ndo ukula mbivu.

Mashindano ya kidunia ya kukimbia ambao watu fupi wameshiriki, mtu mmoja aliyeshiriki mkenya anaitwa Kimani anaweza kumaliza mbio huo. Huyo mtu ameweza kufanya bidii kwa kuwa ameweza kumaliza mbio hiyo.

Inaonekana ni timu ya Kenya ya walemavu waliojijumuisha kusherekea ushindi wao ama wanataka kuanza, kuanza kukimbia. Wameweza kubeba bendera ya Kenya ili kuonyesha hao ni wakenya na wanaweza kushiriki katika mchezo huyo. Wengine wanabebwa, wengine wanatembea.

Sehemu hii imejaa mameza na maviti. Meza imewekwa pamoja na kiti yake. Ni kama sehemu watu wanakuja kukula ama watu wanakuja kuongea na kuzungumza wakiwa kwa pamoja. Hii ni kama ni shuleni sehemu ya watu kukula kwa vile kuna milango na pia kuna masoketi.

Ratiba ya mwalimu anayefunza shule ya kikristo ya Thika Road. Mwalimu huyu amepanga ratiba yake ili aweze kuwa kwa kila darasa kwa wakati wake. Hii ni muhimu kwa vile anaweza kuhudumia wanafunzi vizuri.

Hii ni kitabu inayotumika na wanafunzi wa gradi la nne. Wanafunzi hao, wenye wanasoma somo la Kifaransa wanaweza kutumia kitabu hiki ili waweze kupata elimu na kufaulu katika masomo yao. Hii kitabu inaitwa Longhorn, Longhorn ndio wameweza kui- publishi hii kitabu.

Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya. Wameweza kuzawadiwa pesa na banki. Mmoja wao ni mlemavu. Amekaa kwenye kiti. Wengine wamesimama wakishika cheki waliopewa ili waweze kuenda kuchukua pesa kwenye banki. Wamevaa sare ya ki timu yao ya Kenya.

Hii inaonekana ni darasa la wanafunzi. Wamejipanga vizuri, ili wenye, wakuwe wenye kusoma kwenye kundi. Kundi moja ina watoto sita. Wanafunzi hawa wawili waweze kushika wanachokifundisha wanaweza kupangwa hivi, wawe wenye ni wenye kuzungumza beina yao na kuelezana beina yao masomo hayo.

Huyu ni mkimbiaji lakini mlemavu. Anajitahidi kadri awezavyo ili kushindana kwa mashindano ya walemavu. Inaonekana anangalia mbele huku uwanja umenyamaza hauna watu. Uwanja huu inaonekana watu hawajakuja, ni kama anajitayarisha ili kushindana.

Hii ni kitabu inachotumika shuleni na wanafunzi wa gredi ya pili. Kitabu hiki cha kiswahili inaweza kosomeshwa na watoto wa gredi ya pili. Kitabu hichi inaitwa nyota ya kiswahili. Kitabu hiki imeonesha farasi mbili na watu wanaiendesha vizuri hio farasi wakiwa juu yake.

Hii ni mfumo mpya wa elimu ilioletwa Kenya. Hii mfumo inayotakikana iwasaidie wanafunzi wakuwe wenye kusoma ni kile kitakachowasaidia mbeleni maishani. Hii mfumo imeanza hii mwaka, ndio ni mwaka yake ya tano, kwa kufundishwa nchini.

Hii inaonekana ni kitabu kizee sana kwa vile imechapakaa sana. Ni kitabu cha kingereza inayofundishwa katika gredi ya pili. Hii kitabu imeandikwa na mhandisi anayeitwa Haydn Richards, ni kama ni mKenya ama ni mzungu. Ni kitabu kimechapakaa sana.

Ni bodi inayoonyesha vile wanafunzi ama nyumbani watu wanaweza tupa takataka. Inaonyesha watu wasitupe takataka hivi hivi kwa vile inawezachafua mazingira. Watu wanaelezewa waeke takataka inayoharibika pahali fulani, na takatka isiyoharibika kama vibuyu vya plastiki pahali fulani, na waweze kuitumia tena ili wasiharibu mazingira.

Hapa ni shuleni. Pahali ya kuinua bendera. Inakaa ni pahali ya gwarideni, maua yametandikwa vizuri yamekaa maridadi sana. Watu wanakuja guarideni, bendera inashushwa ama inapandishwa hapa.

Hii ni hospitali ya watu wenye shida ya maskio, pahali wanakuja kuangaliwa maskio yao iko aje na wanaweza kutibiwa. Ni kama imefunguliwa siku karibu, na mtu anayeitwa daktari Harry Kimutai. Amefungua hii pahali ya watu wenye shida ya maskio, hawaskii, yaani watu hawana maskio ya kuskia vizuri. Sasa wamewekwa hapa ili wahudumiwe wawe wenye kuskia vizuri.

Hii ni kitabu ya watoto wadogo walio shuleni. Inawaonyesha vile ya kusafishaji, inawaonyesha vile ya kutumia sabuni, na vile ya kusugua mwili yao. Hii kitabu inaonekana ni ya watoto wadogo kwa vile ina, ina mapicha mingi ya kuonyesha vile ya kufanya kitu.

Hati ya shule inaonekana wanafunzi wa chekechea wamefundishwa vile wanaweza jumlisha manambari ama wanaweza kufanya vitu zingine. Walimu wamesahisha kazi yao vizuri sana. Huyu mwalimu ni kabambi sana anaweza kusahisha kazi yao vizuri inaonesha hapo kuna mwamba na kuna vitu zingine hapo.

Madarasa haya yanaonekana ni ya watoto wa chekechea ama watoto wadogo, kwa sababu kuna wanyama wamechorwa kwenye ukuta hio. Mnyama kama ndovu amechorwa huko. Inaonekana ni madarasa ya shule. Madarasa hasa ya watoto wadogo.

Watu watatu wote ni walemavu wanajaribu kupiga mpira wakicheza mchezo wa kandanda pia kuna muhudumu wa afya anakaa kando akiwangalia ili mtu akiweza kuumia aweze kusaidiwa watu hawa wamejikaza ilihali na ulemavu yao waweze kushiriki katika mchezo.

Kuna mwanamke mlemavu hapa ameweka kitu anachokitumia kutembea kando. Ameingia kwenye boti. Anataka kuenda kwenye bahari ili aweze kushiriki katika kushindana. Amevaa sare la nchi ya Kenya. Inaonekana anafurahia. Amevaa kofia.

Chumba cha teknolojia, kuna kompyuta mingi hapa. Watu wanakuja kutumia kompyuta hizi ili kuweza kupata huduma za teknolojia ya kisasa kama vile huduma za kulipa kodi, kulipa kodi, kulipa ushuru. Watu wanakuja kutumia kompyuta hizi alafu wanalipa pesa.

Hili ni kongomano ya shule wanaotoa masomo maalum almarufu kama KISE. Mkubwa wao anaoitwa Kiongora ana wahutubia kwa kuwaeleza hii kongomano ilifanyika kitambo na kila mwaka huwa inafanyika.

Kipofu mmoja anaonekana kuwa alikuwa anashiriki katika mbio ya kukimbia uku ameshikiliwa na mtu mmoja anayeona kumwelekeza, ni kama alianguka anajaribu kuamshwa. Watu hao ni wenye asili ya Kikenya na wanakimbilia nchi yao ya Kenya ili wakue washindi.

Hii ni karatasi wanafunzi wa shuleni wanapewa ili waweze kujua wanacho someshwa. Saa hii inaonyesha wanasomeshwa kuhusu kile inachohitajika ili mtu aishe. Kitu kama chakula, maji, nyumba, na nguo, na masomo inahitajika.

Inaonekana ni ofisi. Ni ofisini kuna mafaili yamepangwa vizuri. Mafaili haya yana makaratasi yenye ni muhimu sana. Makaratasi ya shuleni ama ya karatasi ya ofisini yamewekwa kwenye faili hizo. Faili nne, kupita nne ziko hapo.

Mtu mwenye ulemavu ameweza kupelekwa kwenye boti ili aweze kuenda pale na boti hiyo. Inaonekana watu wamemleta wenye -- Wakenya inaonekana wamevaa nguo la vazi rasmi ya kenya. Inaonekana ni mshabiki ama wengine ni washabiki na yeye ni mwenye kufanya huu mchezo. Inaonekana wanaenda pahali, wako baharini.

Ghorofa hii ni ghorofa kubwa sana hadi iko na pahali ya kupandia tatu. Ghorofa hii imesafishwa vizuri sana kwa maana sioni hata uchafu kidogo hapo. Alafu chini yake maua yamepangwa vizuri na yamekatwa vizuri. Inafurahisha na kuvurutia macho.

Mwanamke mmoja anaonekana ameweza kufanya zoezi kwenye baadi ya kufanya zoezi anaonekana amechoka sana. Amevaa T shirt ya rangi nyekundu na suruali nyeusi inaonekana amemamaliza kufanya zoezi anaangalia sehemu nyingine ili aweze kupmzika.